Bango la sehemu ya burudani alimaharufu baa lililotengenezwa vizuri likijumuisha rangi ya kijani chupa pamoja na glasi , limewekwa juu ili wateja waweze kuliona pindi wanapokua karibu na eneo hilo

Mwanaume aliyevalia shati nyeupe akiweka maziwa kwenye kikombe kutoka kwenye mashine ya kieletetroniki yakuuzia maziwa, ambapo mtu anaweza kupata maziwa kwa kutumia kadi au pesa.

Mashine ya rangi ya bluu yenye maandishi ya milk ATM. Mashine hii ina sehemu ya kidigitali ya kuonesha taarifa na sehemu ya kuweka kadi ama kufanya malipo. Upande wa chini kuna picha ya mtu na ng'ombe ikionyesha kuwa mashine ya kutoa maziuwa. Mashine hii hutumika kupata maziwa kwa njia rahisi kwa kutumia malipo ya kidigitali au kadi.